Kituo cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazosafirisha umeme. Mabango mawili marefu, moja jeupe na buluu na jingine buluu pekee, yametundikwa kwenye nguzo.

Mnara mrefu wa umeme unatawala eneo hili ukiwa umesimama katikati ya shamba la kijani kibichi. Kuna nyaya nyingi zilizounganishwa na mnara huo. Anga linaonekana kuwa na mawingu ya samawati na mpesi.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na madirissha enye rangi ya kijani yanayoakisi anga. Sehemu ya jengo ina kuta zenye machirizi ya rangi ya kahawia na nyeupe huku sehemu nyingine ikiwa na muundo wa zege.

Nguzo tatu za umeme zimesimama wima mbele ya jengo la makazi. Mmoja wa nguzo hizo ina transfoma ya umeme, ikionyesha usambazaji wa umeme katika eneo hilo.

Kundi la waandisi na wafanya kazi wamekusanyika katika eneo la viwanda. Wafanyakazi hawa wamevalia kofia ngumu na sare za rangi tofauti, na wanaonekana wanajadili jambo. Eneo hili lina mabomba mengi ya chuma na linaonekana kama ni eneo la uzalishaji umeme.

Nguzo mbili za umeme zimesimama zikiwa zimefungwa nyaya nyingi zinazovuka angani. Juu ya moja ya nguzo hizo kuna kamera ya ulinzi au kifaa cha kufuatilia kikiangalia chini.

Mnara mrefu wa chuma umetundikwa nyaya za umeme. Mnara huo umetegenezwa kwa chuma nene na umetundikwa nyaya nyingi. Chini ya mnara kuna uzio wa waya ambao unafuga eneo fulani.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi, nguzo nyingi zimetawanyika kwenye eneo kubwa zikionyesha usambazaji wa umeme milima ya kijani na anga ya buluu vinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya nje.

Katika kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme. Miundo mikuu ni majengo marefu yenye mifumo ya kupozea hewa juu yake. Mabomba mengi yanaunganisha sehemu mbalimbali za kiwanda yakioonyesha mtandao changamano wa nishati.

Mnara mrefu wa chuma wa umeme umesimama katikati ya mandhari ya wazi ukiwa umebeba nyaya nene za kusafirisha umeme. Njia ya ardhi yenye vumbi inaonekana ikiendelea sambamba na nguzo za umeme.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kinatawala mandhari kikiwa na majengo mengi na mabomba yanayotoa moshi. Moshi mweupe unafuka kutoka kwenye majengo hayo huku baadhi ya maeneo yakiwa na majengo ya kijani kibichi.

Hili lina bwawa kubwa la maji, ambalo linaonekana kuwa na kiwango cha chini cha maji. Upepo wa maji unaonekana unaunganishwa na nguzo kubwa na kuna barabara inayopita katikati. Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinaonekana juu ya kilima, kikiwa na miundo tata ya nguzo na nyaya.

Miundo mikubwa ya chuma ya minara ya umeme imepangwa kwa mistari ikisafirisha umeme. Minara hii imesimama wima chini ya anga yenye mawingu, ambapo upande mmoja unaonekana kuwa na mawingu meusi na mwingine una nuru ya jua linalochomoza au kutua.

Wafanyakazi wa umeme wamepanda ngazi ndefu kushughulikia nguzo ya umeme. Mfanyakazi mmoja yuko juu ya ngazi, akifanya matengenezo au ufungaji wa nyaya za umeme. Chini yake, wafanyakazi wengine wako tayari kutoa msaada, wakionyesha kazi inayofanywa kwa usalama na umakini.

Mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme, ikiwa na majengo ya kijani, inasimama katikati ya eneo la ardhi kavu. Moshi mwingi unatoka kwenye mirija na mitambo, ikionyesha kuwa shughuli ya uzalishaji inaendelea.

Mtu amevaa kofia ngumu ya ujenzi na nguo za kazi. Anafanya kazi ya matengenezo kwenye nguzo ya umeme au simu. Ngazi ndefu ya machungwa imeezekwa kwenye nguzo ikimwezesha kufikia juu.

Bomba kubwa la maji lenye rangi ya samawati limelala kwa usawa likishikiliwa na nguzo za mawe. Bomba hili linaonekana kupita kando ya jengo jeupe lenye paa la bluu likiunganisha sehemu mbalimbali za mfumo wa maji.

Ndege mwenye rangi ya manjano na milia mweusi ameketi kwenye tawi la mti lenye majani mabichi. Mdomo wake ni mdogo na mkali. Ana rangi ya samawati karibu na shingo na tumbo lake lina rangi ya manjano inayonga'aa.

Mto unapita katikati ya mandhari, ukizungukwa na miamba na mimea. Mto huo unaonekana kuwa na uchafuzi na kuna takataka zinazoelea majini na zilizokwama kwenye miamba.

Ngiri analala fofofo kwenye udongo huku jua likimwangazia. Ngozi yake ina rangi ya kahawia na mdomo wake una meno marefu na yaliyokaa kwa umaridadi. Ngiri huyo anaonekana amepumzika kabisa na macho yake yamefumbwa.

Mto mchafu unapita katikati ya makazi duni yaliyojengwa kwa mabati. Ukiwa umejaa taka mbalimbali. Watu kadhaa wamejishughulisha kando ya mto na ndani ya maji. Wakifua nguo au wakikusanya vitu.

Twiga wanaonekana wakila kutoka kwenye mikono ya watu. Watu kadhaa wamesimama karibu nao baadhi wakigusa na kuwalisha wanyama hao. Wanyama hao wanarangi ya kahawia na madoa meupe yanayowapamba.

Mamba kadhaa wanaonekana wakipumzika ndani ya maji enye matope , baadhi yao wakiwa wame tulia karibu na kingo za bwawa. Miili yao mikubwa na minyoofu ina tamba kwa utulivu ndani ya maji.

Mlinzi wa wanyama amevalia sare za kufanana na mazingira. Amesimama karibu na simba aliyekufa au amelala chini. Mlinzi huyo ana silaha na anaonekana akimwangalia simba huyo.

Kundi la watu limekusanyika nje wengine wakiwa wamevalia glovu nyeupe na nguo zinazofanana. Mwanamume aliye upande wa kushoto anaonekana kuwaongoza wengine huku wote wakimuangalia kwa makini.

Watu wawili wanapiga kasia kwenye maji wakiwa ndani ya boti ndogo za manjano zenye muundo wa kujivinjari. Boti hizo zimezungukwa na maji yanayotulia huku kukiwa na mawimbi madogo.

Mjusi anayefanana na kinyonga ameketi juu ya ubao wa mbao . Ana kichwa cha rangi ya machungwa na mwili wenye madoadoa meusi na meupe. Miguu yake minne inaonekana wazi na mkia wake mrefu unapita mwisho wa ubao.

Mti mkubwa, labda wa acacia umesimama katikakti ya uwanja mpana wa nyasi. Matawi yake yametanda na yamejaa majani, yakitoa kivuli kikubwa. Anga linaonekana kua na mawingu machache, na mti mwingine mdogo unaonekana mbali.

Mwanamke changa ameketi chini ya mti mkubwa akiwa kwenye blanketi jeupe akifanya picnic . Mwanamke huyu anashika tunda na kuna vyakula vingine vimewekwa kwenye blanketi.

Kikundi cha watoto kinaketi kwenye sakafu na wanaonekana wanapata chakula. Mmoja wa watoto anashika sahani yenye chakula na anaonekana kula kwa mikono. Watoto wengine pia wameshika sahani na inaonekana wanapata chakula.

Mwanaume mzima anasimama katikati ya kundi la watoto shuleni akifundisha kuhusu upandaji miti. Ameshika mche wa mti mdogo akionyesha jinsi ya kuupanda ardhini.

Twiga mkubwa amekaribia jukwaa la mbao akionekana wazi na shingo yake ndefu yenye madoadoa. Watu wawili wanatazama twiga huyo kwa furaha, mmoja wao akitabasamu na kupiga picha.

Eneo lenye watu wengi na majengo mengi, mto mdogo wenye maji ya rangi ya kahawia unapita . Kando ya mto huo, kuna magofu ya nyumba yaliyobomolewa, yakiwa na mabaki ya mbao na mabati.

Mbele ya jengo almaarufu kama Archives linaonekana kuwa na madirisha makubwa ya rangi ya buluu yaliyoupande wa juu. Njia za kutembea zimepangwa vizuri kando ya sanamu na kuna vizuizi vya chuma vinavyoongoza kwenye sehemu nyingine.

Mwanamke ameinama akichimba ardhi kwa jembe ndogo, akiwa amevalia nguo za kitamaduni. Wanafunzi wawili, wakiwa wamevalia sare za shule, wamesimama kando yake wakimwangalia.

Mto umetapakaa na takataka nyingi katikati ya mji. Takataka zinatiririka kwenye maji na zimekusanyika katikati ya mto. Kuna watu wamesimama pande zote mbili za mto wengine wakifanya usafi.

Mwanaume ameketi kwenye kiti kidogo karibu na mto uliofurika huku maji yakiwa na rangi ya kahawia. Anaonekana akitafakari akiweka mkono wake kwenye kidevu. Nyumba za mabati zimezingira eneo hilo zikionyesha athari za mafuriko.

Kifaru mwenye pembe ndefu anaonekana akitembea kwenye udongo. Ngozi yake inaonekana kuwa ngumu na yenye makunyanzi. Mnyama huyu mkubwa yupo katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama akiwa na miti na nyasi zinazo mzunguka.

Mandhari pana ya vilima vya kijani kibichi na bonde pana inaonekana chini ya anga lenye mawingu meupe. Bonde hilo linaonekana kwa mbali likiwa limefunikwa na ukungu au ukungu kidogo, likionyesha umbali wake.

Eneo la tukio linaonyesha sherehe ya ufunguzi wa mradi fulani ikiwa na mahema meupe na bango lenye nembo ya Nairobi City County. Mwanamke amevalia kofia ya waridi na anashikilia kipaza sauti akizungumza.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakitazama mbele. Twiga mmoja ni mkubwa na mwingine mdogo. Wote wana madoadoa ya kahawia kwenye miili yao. Nyuma yao kuna jiji lililoonekana kwa mbali.

Mto umejaa uchafu huku watu kadhaa wakiwa ndani yake wakijaribu kukusanya vitu. Uchafu kama mifuko ya plastiki na takataka nyinginezo umefunika kingo za mto na kutiririka ndani ya maji.

Ndege watano wa aina ya korongo wenye taji la dhahabu wamesimama kwa utulivu kando ya maji. Wote wana rangi ya kijivu, nyeupe na mistari ya njano.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya mto mchafu wakiwa wamevalia nguo za kujinga na viatu maalum. Mtu mmoja kati yao anashika mfuko mweusi uliojaa uchafu na wengine wanafanya kazi ya kuondoa takataka kwenye mto. Upande wa kushoto kuna takataka nyingi zilizoachwa kwenye mchanga.

Shughuli kubwa ya ubomoaji wa jengo inaendelea hapa. Tingatinga la manjano limeelekezwa kwenye jengo la ghorofa iliyovunjika likitengeneza kifusi kingi. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kutazama tukio hili karibu na mto wenye maji ya kahawia.

Jengo refu lenye mnara wa saa na bendera ya Kenya linasimama katikati ya mandhari ya jiji, likiwa na majengo mengine yaliyoambatanishwa. Mbele ya jengo hilo kuna eneo la wazi lenye nyasi na maegesho ya magari yaliyojaa.

Jumuiya kubwa ya miti inatambaa kwenye milima, mbele ya miti hiyo kuna eneo lenye maji mengi na nyasi. Sehemu hiyo ya maji inaonekana kama mto au bwawa na inaonekana kujaa. Hali inaonekana kuwa tulivu na inaonekana kama ni katika eneo la pori.

Watu kadhaa wanakusanya na kupanga takataka zikiwemo mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali. Mifuko hiyo ya rangi za buluu, kijani na nyeusi imetapakaa chini kwenye eneo la nyasi.

Majengo yaliyobomolewa yanatawala eneo hili yakiwa yameachwa na mabaki ya mabati ya mbao zilizovunjika, barabara ni tope na imefurika maji ikionyesha athari za mafuriko au uharibifu mkubwa.

Mwanamume ameshika ndoo kubwa ya rangi ya manjano na anamwaga maji kwenye ardhi yenye vumbi. Amevaa nguo za kawaida na anaonekana kama anafanya kazi ngumu. Mwanamke mwingine, aliye mbali na mwanamume huyo, ameinama akichimba ardhi.

Trafiki imesimama katika barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Kuna magari, matatu na mabasi mengi yaliyojipanga barabarani, baadhi yakiwa na abiria na mengine yakiwashukisha abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari yakiedesha, uku gari la polisi likionekana mbele. Gari hilo ni la rangi za buluu na nyeupe na namba ya usajili JKB405Y.

Barabara yenye msongamano wa magari inaonyesha mabasi, na magari madogo, ambao yanajulikana kama matatu, yakisafiri, mbele kuna basi dogo jeupe, lenye machirizi ya manjano, na nambari ya usajili, KAY 902 X.

Barabara imejaa na magari ya aina mbalimbali, yakiwemo mabasi na matatu. Watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na magari, wakifanya shughuli zao za kila siku. Majengo marefu ya ghorofa na mabango ya matangazo yanaonekana kwa mbali, vikonyesha mazingira ya jiji.

Basi la abiria lililochorwa kwa rangi ya buluu na njano limesimama kwenye kituo cha mabasi. Kuna abiria wengi wanaosubiri au wakipanda basi hilo. Basi hili linaonekana kuwa na abiria wengi na baadhi wamesimama nje.

Barabara kubwa yenye njia nyingi imejaa magari yanayoelekea pande zote mbili. Katikati ya barabara, kuna kigawanyiko kilicho pandwa nyasi. Juu ya barabara, kuna daraja la kupita kwa miguu ambalo linawezesha watu kuvuka kwa usalama.

Basi kubwa la abiria la Citi Hoppa lenye namba 724 limesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiingia au kutoka, huku wengine wakisubiri.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mengi yakiwa yamesimama au kusonga polepole. Aina mbali mbali za magari zinaonekana, zikiwemo malori makubwa, mabasi na magari madogo.

Treni ya abiria imesimama kwenye reli ikiwa na rangi ya zambarau na nyeupe. Watu wachache wanasimama karibu na reli labda wakisubiri kupanda au kushuka kutoka kwenye treni.

Daraja kubwa la zege limejengwa juu ya mto wenye maji ya rangi ya kahawia. Gari jeupe linaonekana likipita juu ya daraja likitumia barabara iliyojengwa kwa nguvu.

Umati wa watu wakiwa barabarani, wakitembea katikati ya umati wa magari, mabasi kadhaa yameegeshwa kando, yakionekana kuwa katika njia ya abiria. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana wakiendelea na shughuli zao, za kila siku.

Matatu nyeupe yenye mistari ya manjano limesimama likipakia abiria. Limebeba abiria na mizigo huku baaadhi ya watu wakionekana wakishuka au kupanda. Board ya njia, kikuyu express, inaonekana juu ya daladala.

Matatu mbili zimepakiwa kando ya barabara zikionyesha mtindo wa kipikee ya usafiri wa uma nchini Kenya. Matatu ya mbele ina rangi ya buluu, nyeupe na machungwa ikiwa na michoro na maandishi mbalimbali.

Daraja la chini la barabara lenye rangi ya njano juu linaonyesha ujumbe Don't Overspeed . Magari kadhaa yanaonekana yakipita chini ya daraja hilo yakiwemo gari dogo jeupe na lori.

Hali ya hewa ni ya mvua na watu wamekusanyika karibu na matatu dogo la abiria lenye rangi nyeupe mwanamke amevalia koti la kijani anaingia ndani ya matatu hilo huku abiria wengine wamesimama karibu.

Basi la kisasa la abiria la rangi nyeupe, kijani na bluu limesimama kituo. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo wakionekana kuwa ni kondakta na wanazungumza kwa pamoja.

Basi dogo la abiria ambalo ni matatu lime egeshwa likiwa na rangi za samawati, nyeupe na machungwa. Gari hilo lina jina la LIBERA EXECUTIVE uko mbele na nambari ya usajili KCX 389D.

Gari ndogo la abiria au matatu limesimama barabarani likiwa limejaa abiria wanaoingia na kutoka. Watu wanasimama karibu na gari wakionyesha shughuli nyingi kwenye kituo cha basi.

Matatu yenye rangi nyeusi na michoro ya rangi ya machungwa na nyeupe imejazwa na michoro na maandishi mbalimbali ikiwemo vans and Twins am nikionyesha sanaa ya kipekee inayopamba magari haya.

Katika barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi mawili ya abiria au matatu yameegeshwa. Moja ina rangi ya bluu na kijivu na nyingine ina michoro ya rangi mbalimbali mbele. Watu wanapita na kusimama karibu na mabasi wakionyesha shughuli za kawaida mijini.

Mkusanyiko wa magari meupe yenye mistari ya machungwa na manjano yameegeshwa kando ya barabara. Watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na magari wakifanya shughuli zao za kila siku mjini.

Magari ya abiria au matatu yamesimama barabarani yakiwa yanawaongoja abiria. Watu wanatembea karibu na magari, wengine wakiingia au kutoka. Hali ii inaashiria shughuli za kawaida katika kituo cha matatu.

Trafiki kubwa imetawala barabara kuu, ikiwa na magari ya aina mbalimbali yaliyosimama na kusonga polepole. Magari hayo ni pamoja na malori mawili makubwa, moja likiwa na chombo cha manjano na lingine jeupe.

Barabara yenye mvua inajaa magari mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Katikati ya barabara kuna alama ya tahadhari na polisi wanadhibiti trafiki.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya bluu na samawati limesimama kando ya barabara. Kuna namba 045 mbele ya basi na pia namba ya usajili KCK 447Q. Watu wamesimama na kutembea kwenye njia ya miguu wengine wakipita na wengine wakisubiri usafiri.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Magari mbalimbali ikiwemo matatu za manjano, magari za kibinafsi na mabasi yanaonekana yakitembea kwa kasi tofauti.

Gari dogo ambalo linaonekana kuwa matatu au gari la abiria linasimama katikati ya barabara yenye mvua ,gari hilo lina rangi nyeupe na ina mistari ya njano na juu yake kuna bango, kando ya gari hili kuna magari mengine ya aina hiyo na watu wanasimama kando.

Mfereji mrefu umechimbwa kwenye ardhi. Mfereji huo unaonekana kuwa umejaa maji kidogo na una udongo mwingi upande mmoja. Eneo zima linaonekana kuwa shamba na kuna nguzo za umeme zikionekana nyuma.

Bomba la maji lenye yangi nyeusi na kijivu linapita juu ya dimbwi la maji machafu. Bomba hilo linaonekana limelala juu ya vijiti vya mbao vilivyozama kidogo ndani ya maji. Maji hayo yamechanganyika na tope, yakionyesha mazingira yasiyo safi labda kutokana na uvujaji au eneo la ujenzi.

Mabomba mengi meusi ya plastiki yametapakaa chini kwenye eneo la ujenzi. Mabomba haya ni ya ukubwa na urefu mbalimbali na yanaonekana yakisubiri kutumiwa. Kuna mchoro wa rangi ya blue kwenye kila bomba na yanatupwa kwa upande.

Dirisha na mlango wa duka vimefunikwa na fensi ya chuma, ikionyesha kuwa eneo hilo ni la biashara. Mlango una rangi wa buluu na umechorwa michoro ya matone ya maji.

Katika chumba chenye kuta nyeupe. Kuna mashine ya kusafisha maji iliyo tengenezwa kwa chuma cha pua. Bomba la plastiki nyeupe zimeunganishwa kwenye mashine, na baadhi ya vitungi vya buluu vinaonekana juu yake.

Bomba za zamani zilizopasuka na zilizopigwa na kutu zimekusanywa juu ya udongo. Bomba hizo zimepangwa kwa rundo na ndani yake kuna udongo. Baadhi ya bomba hizo zimejaa mchanga na baadhi ni wazi.

Katikati ya kundi la watu waliovalia barakoa na baadhi wakiwa na sare za kijeshi na polisi. Kuna watu wawili waliolala chini, wakiwa wamefunikwa na vitambaa. Mmoja wao anaonekana kuwa mzee. Amelala chali, huku mwingine akiwa ameketi karibu naye, akionekana mnyonge.

Muundo wa paa umetengenzwa kwa mbao na karatasi za bati za uwazi. Mihimili ya mbao imepangwa kwa mtindo wa kimiani ikitoa udhabiti kwa paa.

Bomba nyingi nyeusi zenye ndani yake ni bluu zimewekwa rundo. Zina nyuso zenye mistari iliyoinuka zikionyesha muundo wake imara. Vipenyo vya ndani vya mabomba hayo vimepakwa rangi ya bluu vikitoa tofauti na rangi nyeusi ya nje.

Duka dogo la huduma likiwa na ishara kubwa inayoashiria Purified Water Refill Station. Madirisha ya maduka yana matangazo ya vinywaji baridi na huduma za maji safi.

Rundo kubwa la takataka limetupwa karibu na maji. Likiwa na chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine. Takataka hizi zimetawanyika kila mahali zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Lori kubwa lenye sanduku la kijani linasafiri barabarani. Watu wamekaa juu ya lori hilo wakisafiri pamoja na bidhaa. Upande wa nyuma wa lori, kuna mifuko ya gunia iliyoning'inia ikiashiria kuwa lori hilo linasafirisha takataka.